Hapa kuna kiwanda kikubwa chenye majengo mengi mabomba na mitambo ya kuzalisha nishati, kuna mosho ukitoka kwenye mitambo kuashiria kua kinafanya kazi, kwa nyuma kuna milima ikionyesha mazingira ya kiwanda hicho.

Huu ni mtambo mkubwa wa kunalisha umeme wa joto ardhi ukiwa katika eneo la milima Moshi mweupe unatimka kutoka kwenye mapomba ya kupanda ya ,tambo na jua linachomoza au kutua kwa umbali likiangazia anga kwa rangi ya dhahabu.

Huu ni mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa joto ardhi. Ukiwa na mabomba mengi, miundo ya viwanda na moshi mweupe ukitoka. Mtambo huu umewekwa katika eneo lenye miti mingi na milima, na barabara na miundo mingine ikionekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Hapa kuna mitambo mikubwa ya umeme inayoundwa na nguzo za chini za chuma na nyaya ndefu zinazopita angani. Mitambo hii imewekwa chini ya anga ya blue yenye mawingu meupe, ikionyesha mazingira wazi na upanuzi wa miundo mbinu ya umeme.

Hapa kuna wanaume watatu, labda wafanyikazi wakitembea kando ya barabara karibu na mitambo mikubwa ya umeme. Wote wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi vinavyoonekana vizuri, na mmoja wao amevaa kofia ngumu ya ujenzi.

Hili ni eneo la miundo mbinu ya umeme labda kituo cha kusambaza umeme. Kuna majengo mawili moja likiwa na paa la kijani na jingine jeupe. Kitu kinachovutia zaidi ni nguzo nyingi za chuma zilizosimama wima zikionekana kama minara ambazo kwa kawaida hutumika kwa kusambaza umeme.

Hizi ni nguzo za umeme wa juu zikipita kwenye mandhari ya wazi wakati wa machweo au mawio. Anga lina rangi ya machungwa na njano upande wa chini likichanganyika na buluu juu likionyesha mwanga laini na wa joto. Nguzo hizo zinasimama wazi dhidi ya anga zikiwa na nyaya nyingi zilizonyoosha.

Hapa kuna wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi mbele ya kompyuta wakionekana kujifunza au kufanya utafiti. Msichana mmoja anaonekana kumwangalia mwanafunzi mwenzake akionyesha ushirikiano au majadiliano. Skrini ya kompyuta inaonyesha programu yenye picha na maandishi, labda ni programu ya elimu.

Hapa kuna simba jike amelala juu ya kilima kidogo cha udongo, akitazama upande wa kushoto. Nyuma yake kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu yanayoonekana kwa mbali. Eneo la mbele lina nyasi kavu, likionyesha mazingira ya hifadhi ya wanyamapori au mbuga.

Huyo ni kifaru akila nyasi, katika eneo lenye nyasi nyingi. Kifaru huyu ana rangi ya kahawia na ana pembe moja kubwa. Mandhari ya nyuma ina nyasi nyingi za kijani kibichi, ikionyesha mazingira ya wazi, labda katika ifadhi ya wanyamapori au mbuga.

Hii ni mandhari ya pori lenye miti mingi na nyasi za kijani. Kuna mbuni mkubwa anayetembea katikati ya picha na kulia kwake kuna paa wawili wakionyesha uwepo wa wanyamapori. Anga linaonekana kuwa la blue na lenye mawingu kidogo, huku jua likiangaza kupitia miti na kuunda vivuli.

Hapa kuna mwanaume ambaye ameketi juu ya mkokoteni uliojaa ndoo za plastiki za ukubwa mbalimbali zikiwemo za njano na buluu, ndoo hizi zinaonekana kutumika kusafirisha maji au bidhaa nyingine, katika upande wa kushoto kuna rundo la ndoo za manjano zilizopangwa.

Hii ni barabara chini ya daraja refu la juu ambalo linaonekana kuwa bado linajengwa. Nguzo kubwa za zege zinashikilia muundo wa daraja hilo. Chini ya daraja kuna magari mbalimbali yanayopita barabarani yakiwemo matatu, magari madogo na vani.

Huyu ni mjusi anayeitwa Agermit au mjusi wa mbuga. Kichwa chake kina rangi ya chungwa angavu au nyekundu, mwili wake ni wa rangi ya kijivu au kahawia iliyokolea na miguu yake ina rangi ya bluu. Yupo juu ya uso fulani labda tawi au jiwe na mandhari ya nyuma imefifia ikionyesha mimea au mazingira ya asili.

Hili ni kundi la watu wakiwemo wanafunzi, waalimu na wageni, wakiwa wamekusanyika karibu na bustani ndogo. Katikati kuna mmea mkubwa unaokua kwenye mfuko ambao unaonekana kama ni wa kilimo cha kisasa. Kundi hili linaonekana likishiriki katika somo la kilimo au mradi wa bustani shuleni.

Upande wa kushoto kuna bomba kubwa jeusi la maji ambalo linaonekana likkivuja kutoka kwa kiungo cha bluu kilichowekwa juu yake. Maji yanaruka juu na kuzunguka. Upande wa kulia kuna bomba kubwa la rangi ya kijivu likivuja maji au mvuke kwa nguvu kutoka upande wake. Bomba hilo limelala chini kwenye ardhi iliyo wazi yenye udongo na miti chache.

Huyu ni mfanyikazi ambaye amevaa suti ya kijani kibichi na kofia ya njano ya usalama. Anasafisha taka kutoka mto au mkondo wa maji. Ameinama na kushikilia mfuko mkubwa wa taka huku akichukua taka kutoka kwenye rundo kubwa la uchafu lililokusanyika kando ya maji.

Hapa kuna sanamu tau za shaba za wanaume wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali ya kihistoria au kijeshi. Sanamu ya katikati na ya kulia zinaonekana kuwakilisha askari labda wa kipindi cha ukoloni wakiwa wamevalia sare na kubeba silaha. Sanamu ya kushoto inaonekana kuwa ya mtu wa kawaida.

Hapa kuna kundi la watu, labda marafiki au watalii, wakishuka mlima wenye nyasi nyingi. Wawili kati yao mwanaume aliyevalia shati la zambarau na mwanaume aliyevalia shati la chungwa wanashikana mikono na mwanamke aliyevalia shati la zambarau wakionekana kumsaidia kushuka au kujiunga naye katika furaha.

Hapa kuna kundi la wanafunzi wakiwemo wasichana watatu na kijana mmoja. Wameketi kwenye meza na kutazama skrini ya kompyuta. Wote wanaonekana wakiwa wamevalia sare za shule za buluu na nyeupe. Msichana aliye mbele kabisa anatazama skrini kwa umakini huku mwenzake akionekana akizungumza naye akimwelekeza kitu kwenye skrini.

Hii ni daraja refu la reli ambalo linaonekana kuwa sehemu ya reli ya kisasa. Daraja hilo limejangwa kwa nguzo kubwa za saruji na lina reli eney uzio pande zote. Chini ya daraja kuna mandhari ya asili enye nyasi na mimea, huku anga ikiwa safi na buluu kwa umbali.

Hapa kuna kundi la tembo wachanga wengi wao wakiwa na rangi ya udongo mwekundu labda kutokana na udongo wa eneo hilo. Tembo mmoja anaonekana akinywa maji kutoka kwenye pipa la rangi la buluu. Nyuma yao kuna kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kijani.

Picha hii inaonyesha mzingira ya makazi duni karibu na mto uliochafuliwa. Ufukweni mwa mto kuna takataka nyingi zilizotawanyika ikiwemo mifuko ya plastiki. Nyuma kuna nyumba zilizowekwa kwa mabati zikionyesha hali ngumu ya maisha.

Hawa ni pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, wakiwa na jengo la jiji nyuma yao. Wanaonekana wako karibu labda wakipigana au wakichumbiana. Pundamilia walio mbele wamefunika pundamilia walio nyuma kwa hivyo unaweza kuona nusu yao tu. Nyuma jiji linaonekana.

Hapa ni eneo lililoadhiriwa na mafuriko au uharibifu labda karibu na mto. Mbele kuna maji yenye matope na kando yake kuna rundo la vifusi, mbao na takataka. Nyuma yake kuna nyumba duni zilizojengwa kwa mabati na majengo marefu ya ghorofa. Baadhi yakiwa na nguo zikiwa zimetandikwa nje, zikiashiria makaazi ya watu wengi.

Huyu ni kobe anayetembea kwenye njia ya uchafu huku nyasi kijani kibichi na majani yaliyokauka yakimzunguka. Gada lake lina muundo tata na baadhi ya sehemu zinaonekana kuharibika au kukwangua.

Kuyu ni ngiri, akiwa amelala chini, labda akipumzika au kulala katika eneo lenye udongo. Anaonekana kuwa na manyoya mepesi meusi na meupe, yanayomfunika mwili wake, na ana pembe mbili kubwa zilizopinda.

Hapa kuna kundi la ndege wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamesimama kwenye kingo za maji. Ndege hao wana mdomo mrefu uliopinda chini ,wengine wako kwenye maji yasiyo marefu huku wengine wamesimama kwenye nyasi ndefu, zilizokuwa zimeota kando ya maji.

Huyu ni ndovu mdogo anayekunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa anayoshika mlinzi au mlezi wake. Mlezi huyu amevaa kofia nyeupe na koti ya kijani akimsaidia ndovu kunywa. Nyuma kuna miti na mimea ikionyesha mazingira ya asili.

Hapa kuna kundi kubwa la watu, wakiwemo watoto wa shule waliovaa sare mbalimbali na watu wazima wote wakiwa wameshika miche ya miti. Watu wazima wamevalia suti na nguo za kawaida na baadhi wamevaa barakoa. Wanaonekana wamesimama kwenye udongo wa rangi ya kahawia na chini ya miti mikubwa.

Hili ni kundi la ndovu, wengi wao wakiwa wadogo wakietembea kwenye eneo lenye nyasi na vichaka. Wanaonekana kuwa na rangi nyekundu kahawia labda kutokana na udongo wa eneo hilo. Kuna dimbwi ndogo la maji au eneo lenye unyevu ambalo wengine wako karibu nalo.

Huyu ni mbuni anayefahamika kwa rangi yake nyeusi na shingo ndefu. Amelala chini katikati ya nyasi ndefu. Anaonekana kuwa anataga au kuatamia mayai ambayo yanaonekana yamezunguka hapo karibu. Mayai hayo yana rangi nyeupe na yanaonekana kuwa mengi.

Huyu ni nyati mweusi akiwa amesimama karibu na maji au tope, akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Nyuma yake kuna nyati mwingine anayekula nyasi au kunywa maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya porini yenye mimea na udongo wenye unyevu.

Hili ni eneo la makazi duni yaliyokumbwa na mafuriko makubwa. Mto wenye maji ya rangi ya kahawia unaonekana umefurika na nyumba za mabati zimebomolewa au ziko hatarini. Watu wengi wamekusanyika kando ya mto.

Hapa kuna mto mpana na tulivu, unao onekana kutiririka polepole ukiwa umezungukwa na miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi, pande zote mbili. Anga lina mawingu meupe na bluu, likionyesha hali ya hewa ya kupendeza.

Huyu ni nyani mkubwa mwenye manyoya ya kahawia kijivu akiwa amesimama juu ya ua wa mbao. Nyani huyu anaonekana kuwa aina ya baboon .Anaonekana akitazama mbali na kamera na asili ina miti mingi ikionyesha kuwa yuko katika mazingira ya asili.

Huyu ni impala mwenye pembe ndefu na zilizopinda. Amesimama katika eneo lenye nyasi ndefu akitazama mbali. Nyuma yake, gari la safari jeupe lenye paa iliyoinuka linaonekana, likiwa na watu wawili ndani ikionyesha kuwa wako kwenye utalii wa wanyama pori. Kuna impala mwengine mdogo anayeonekana nyuma kidogo.

Huu ni msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi. Katikati ya miti kuna muundo mrefu unaofanana na mnara au jumba la miti ukiwa umefunikwa na mimea inayopanda. Inaonekana kama mahali pa siri au pa utulivu ndani ya msitu.

Hapa kuna kundi la watoto, wengi wao wakiwa wavulana. Wameketi chini kwenye ardhi chafu wakila chakula kutoka kwa sahani ndogo. Baadhi yao wanaonekana wakitazama juu huku wengine wakiendelea kukula. Mavazi yao yanaonekana kuwa rahisi.

Hili ni ziwa dogo lenye chemchemi ya maji katikati. Likiwa limezungukwa na nyasi za kijani na miti. Kwa mbali, majengo marefu yanaonekana, yakiashiria kuwa eneo hili liko karibu na jiji au eneo la mijini. Anga lina mawingu meupe na buluu, likionyesha hali ya hewa ya kupendeza.

Hii ni maabara ya kisayansi ambapo kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume, wamevaa makoti meupe ya maabara. Mwanaume ameshika chupa ya kioo, iliyojaa kimiminika akiangalia kwa makini. Mwanamke yuko mbele, akitumia vifaa vya maabara, vilivyopo kwenye meza kubwa ya mbao.

Hapa kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati, zikiwa zimejipanga kando ya mto au mkondo wa maji machafu. Maji yanaonekana kuwa na matope na kando ya mkondo wa maji kuna nyasi ndefu. Nguo zilizofurika zimetundikwa nje ya nyumba zingine.

Hili ni eneo lililoathiriwa na mafuriko huku maji machafu yenye rangi ya kahawia yakiwa yamefurika. Kando ya maji hayo, kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mbao, baadhi yakiwa yameharibika. Watu kadhaa wanaonekana wakijaribu kuokoa mali zao au kusafisha eneo.

Hapa kuna njia tulivu ya kupendeza iliyotengenezwa kwa matofali mekundu ikipita katikati ya miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi. Njia hiyo inaonekana kuelekea mbali, ikijitenga na pande zote mbili na uzio mdogo wa mbao, ikionyesha mazingira ya bustani, hifadhi ya asili, au eneo la kutembea.

Hii ni gari ya moshi ya kisasa, lenye rangi nyekundu na nyeupe, likipita juu ya daraja refu. Daraja lina nguzo imara za zenge. Mandhari iliyo chini, ni ya kijani kibichi yenye miti, na mbali zaidi kuna mandhari ya wazi, labda tambarare.

Kunaonyesha mazingira ya uchafuzi mkubwa karibu na makazi duni labda katika mtaa wa mabanda. Mto mdogo umefurika takataka za kila aina. Nguruwe wawili wanaonekana wakichakura kwenye rundo la takataka. Nyuma kuna nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati zikionyesha hali ngumu ya maisha katika eneo hilo.

Hili ni jumba la kimataifa la mikutano la Kenyatta, KICC . Jengo refu lenye umbo la silinda lenye rangi ya kahawia. Imesimama wima chini ya anga lenye mawingu mepesi. Mbele ya jengo hilo, kuna nguo ndefu zenye bendera za nchi mbalimbali zikipepea, pamoja na mabango ya kijani, yenye nembo la solar .

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi katika jiji la Nairobi, Kenya. Kuna basi la umma la rangi ya bluu na njano linaloonekana limejaa abiria likisimama au likitembea polepole karibu na taa za trafiki. Watu wengi wanaonekana wakivuka barabara au wakitembea kwenye kando ya barabara wakionyesha shughuli za kila siku za jiji.

Hapa kuna barabara yenye shughuli nyingi iliyo na magari kadhaa, ikiwemo matatu ya manjano, ambayo ni maharufu Kenya, malori, na magari mengine ya kiabiria. Kuna miti mingi ya kijani kibichi kando ya barabara, ikionyesha mazingira ya asili.

Hii ni barabara ya mjini inayoonekana kupitia dirisha la gari. Kuna majengo, magari na watu barabarani. Upande wa kushoto kuna jengo lenye mnara wa kipekee linalofanana na msikiti. Hii inaonyesha maisha ya kila siku mjini.

Hapa kuna magari mengi yanayoonekana yakiwemo matatu, magari ya kibinafsi na pikipiki. Maafisa wawili wa trafiki wakiwa wamevalia fulani za rangi ya manjano, wanapatikana barabarani wakiongoza magari. Watu wanatembea kando ya barabara na majengo yanayoonekana kwa mbali. Anga linaonekana kuwa na mawingu na miti ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo.

Hapa kuna matatu mbili zinazoonekana wazi moja ni Veterant enye rangi ya kijivu na bluu na nyingine ni Moyoan enye rangi ya bluu na mapambo ya kupendeza mbele. Kuna magari mengine na pikipiki barabarani na watu wengi na wanatembea au kusimama karibu. Mtu mmoja labda condutor au msimamisi wa matatu. Amevalia fulana ya njano na anaonekana akiongea na dereva wa pikipiki

Hii ni barabara pana yenye vichochoro vingi ikiwa na magari machache yanayoonekana kwa mbali. Upande wa kushoto kuna matangazo makubwa na majengo huku upande wa kulia kukiwa na nguzo kubwa ya rangi ya kijani.

Hapa ni katika mandhari ya jiji, labda katika soko au kituo cha mabasi, ambapo kuna gari ndogo aina ya van , pengine matatu, likiwa limeegeshwa. Gari hilo lina rangi nyekundu na mistari ya njano, na lina bendera ndogo ya Kenya.

Hii ni barabara pana yenye shughuli nyingi ikiwa na magari yakipita pande zote mbili. Upande wa kulia kuna pikipiki ikiendeshwa na mtu amevaa koti la kijani la usalama. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara na kuna miti na majengo kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Hili ni gari la moshi la abiria linaloonekana kuwa Nairobi commuter rail likiwa limesimama au likipita nyuma ya uzio wa wavu. Gari la moshi hili lina rangi nyeupe, nyekundu na njano na madirisha yake meusi yanaonekana wazi.

Hii ni matatu iliopakwa rangi za Kavutia za Machungwa buluu na nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kando ya basi kuna vijana wanaopita moja wao akiwa amevalia suti ya blue juu ya basi kuna kibao kikionyesha njia zikiwemo Kiambu road two rivers Kithogoro na zingine.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari kadhaa yakipita. Upande wa kulia kuna gari la polisi lenye rangi ya buluu na nyeupe likiongoza likifuatwa na magari mengine. Upande wa kushoto wa barabara kuna watu wakitembea kando ya barabara na baadhi ya miti inaonekana.

Hili ni eneo la kituo cha mabasi au matatu lenye shughuli nyingi. Watu wawili wanaonekana kuwa wahudumu wa mabasi au kondakta wamesimama mgongo ukiwa kwa kamera wakiwa wamevalia sare. Mmoja wao ameshikilia bango kubwa lenye namba arobaini na sita na orodha ya maeneo kama Nairobi Hospital, DoD, Hurlingham, na mengineo.

Hapa kuna gari la rangi ya buluu na njano. Kwenya paa la gari kuna kibao cha mabasi chenye orodha ya njia au vituo. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na gari na magari mengine ya usafiriwa yanaonekana kwa mbali. Hii inaonekana kama sehemu ya kitio cha mabasi au eneo lenye shuguli nyingi za usafiri wa umma.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa likiwa na jina tawakal limeandikwa nyuma kwa herufi kubwa pia kuna nembo ya ndege mwenye mabawa mapana inayo onekana kama tai au mwewe. Upande wa nyuma na pembeni lime egeshwa karibu na jengo la gorofa nyingi lenye madirisha yenye fremu za bluu.

Hii ni matatu yenye rangi ya buluu na michoro ya kuvutia sana, ikiwa imepaki barabarani katika eneo lenye shughuli nyingi. Michoro hiyo inajumuisha picha ya mwanamke na basi linaonekana kuwa na vifaa vya muziki ndani. Watu wanaonekana wakitembea kando ya basi.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi la jiji, labda jiji la Nairobi ambapo mabasi madogo ya abiria yanayojulikana kama matatu yameegeshwa. Matatu ya mbele yana rangi ya kuvutia la chungwa, bluu na nyeupe na watu kadhaa wanaonekana wakishuka au kupanda.

Hapa kuna msongomano wa magari barabarani katika eneo la mjini, labda Nairobi au mji mwingine mkubwa nchini Kenya, kutokana na aina za magari zinazoonekana. Kuna magari mbalimbali ikiwemo: malori makubwa, mabasi madogo, magari ya abiria na magari mengine.

Hii ni mandhari ya mji wenye shughuli nyingi, ikiwa na magari mengi ya abiria, yenye muundo wa kipekee na rangi za kuvutia yakisubiri au yakipakia abiria. Matatu moja yenye jina MOANA na picha za katuni mbele inaonekana wazi. Kuna umati wa watu wakitembea kando ya barabara, wengine wakiwa wamevalia sare zinazo ashiria kuwa ni maafisa wa trafiki au wasimamizi.

Hii ni sehemu ya nyuma ya basi ya rangi la buluu, lenye limeandikwa jina Metro Trans Bendito likiwa limeandikwa kwa herufi kubwa. Basi hili limeegeshwa kando ya barabara huku watu kadhaa wakionekana wamesimama au kutembea karibu. Kuna vibao vya habari au matangazo vilivyosimama karibu na basi.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na magari mengi kama vile malori, mabasi na magari madogo. Kuna basi la City Shuttle lenye rangi ya buluu na njano upande wa kulia. Upande wa kushoto kuna lori kubwa lenye trela la kijani kibichi.

Hapa kuna basi dogo la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu lililopakwa rangi ya buluu, nyeupe na kijani kibichi. Basi lina nembo ya metro trans. Mtu mmoja akiwa amevaa koti la kijivu amesimama akitazama basi hilo, huku mtu mwingine akionekana ndani ya basi.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi la jiji likiwezekana jijini Nairobi kutokana na kuwepo kwa matatu enye jina Embasava Sacco , kuna watu kataa wakiwemo abiria na labda watosa nauli na matatu mengine enye rangi za kuvutia yanaonekana nyuma.

Picha inaonyesha kundi la watu wengi wao wakiwa waafrika wakipanda au kushuka kutoka basi la abiria ambalo nchini kenya hujulikana kama matatu. Matatu imepambwa kwa michoro ya rangi na maandishi mbalimbali. Baadhi ya watu wanaonekana wakishika vitu kama mifuko na hali inaonesha kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi.

Hili ni eneo la kituo cha matatu au sehemu ya kupakia abiria, yenye matatu mbili, moja ikiwa na rangi nyekundu na kijani na imeandikwa Solid rock na nyingine nyeupe. Watu kadhaa wanaonekana wakizunguka eneo hilo, wakionekana kuingia au kutoka kwenye matatu.

Hapa ni eneo lenye shughuli nyingi, labda kituo cha mabasi au maegesho ya matatu, huku magari mengine meupe yenye china Kukena Sacco yakionekana. Baadhi ya magari yana mabango yanayoonesha maeneo ya kwenda kama Nakuru City Direct na Karatina Nyeri Direct, yakionyesha kuwa huu ni usafiri wa umma.

Hii ni barabara kuu yenye shughuli nyingi, iliyojaa magari ya aina mbalimbali kama vile mabasi, malori na magari madogo .Upande wa kushoto wa barabara kuna soko la wazi lenye vibanda na watu wengi wakifanya biashara. Barabara imefurika magari ikionyesha msongomano wa magari.

Hapa kuna barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari, basi za abiria ama matatu na watu wengi wanaotembea labda jijini Nairobi. Kuna askari wa trafiki wanaosimamia msongamano na mabango ya biashara yanaonekana kwenye majengo marefu yanayozunguka barabara.

Hapa kuna mabasi mawili yakiwa barabarani, basi la mbele lina rangi ya kijani kibichi na lina kifuniko cha kijani, juu ya paa lake. Chini ya basi hili, kuna watu wawili wamesimama. Nyuma yake kuna basi jingine jeusi lenye maandishi Mombasa, Nairobi. Upande wa kulia, jengo jekundu na jeupe linaonekana.

Hapa kuna msongamano wa magari na watu kwenye barabara ya jiji, yenye mabasi mengi ya abiria yaliyojaa rangi na mabango. Kuna watu wengi wanatembea na baadhi ya magari yakiwa yamesimama. Majengo marefu yanaonekana nyuma.

Hii ni matatu yenye rangi nyeupe ikiwa imeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Abiria au wapita njia wanaonekana wamesimama karibu na matatu na baadhi yao wanaonekana wakisubiri kuingia au kushuka. Nyuma ya matatu kuna majengo mengine ya jiji na mabasi mengine.

Picha inaonyesha eneo lenye shughuli nyingi mjini, likiwa na barabara kubwa iliyojaa magari, mabasi, na watu wanaotembea. Barabara inaonekana kuwa na foleni ya mabasi, na watu wengi wamesimama kando ya barabara labda wakisubiri usafiri, ama wakifanya biashara. Majengo marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha kuwa hili ni jiji kubwa.

Hili ni basi dogo la abiria, maarufu kama matatu, likiwa ilimepakwa rangi ya kijani kibichi na njano, likiwa na jina City Hopper. Kwa nyuma, basi jingine la Hopper linaonekana na watu wanatembea kando ya barabara iliopambwa na miti.

Hili ni basi lekundu likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye watu. Basi hilo lina michoro mbalimbali ikiwemo picha kubwa ya simba nyuma. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Hapa kuna basi ndogo la abiria au matatu lililosimama mtaani, likiwa na ishara inayoashiria njia ya Nakuru direct shuttle . Wanaume kadhaa wamesimama karibu na gari, baadhi yao wakiwa wamesimama nje na wengine wakiwa wameketi ndani.

Mwanamke amesimama kando ya barabara akiwa amevaa suruali ya kijani kibichi yenye mstari mweusi na jaketi la kijani na nyeusi juu ya fulana nyeupe. Nyuma yake kuna barabara yenye magari na majengo na upande wake kuna mchuuzi wa miwani ya jua. Mwanamke huyu anaonekana anatizama moja kwa moja kwenye kamera.

Hii ni barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari machache yanayo endesha. Kulia kuna ua unaotenganisha barabara kuu na barabara ndogo ya kando huku taa za barabarani zikiangalia pande zote mbili. Kushoto kuna miti na mabango ya barabarani yanayo onyesha mwelekeo wa umbali kwa miji kama Eldoret na Nakuru pamoja na ujumbe wa drive in your lane .

Hii ni sehemu ya ndani ya chumba, ambacho kinaonekana kuwa kituo cha kusafisha au kuchuja maji. Katikati ya picha, kuna mashine iliyotengenezwa kwa chuma, ikiwa na mabomba na vifaa vingine, labda ni mfumo wa kuchuja maji.

Hili ni eneo chafu na lenye uchafu mwingi. Kuna njia chafu ya maji machafu inapita katikati na sehemu nyingine zimejaa matope. Kuna uchafu umetapakaa huku na kule. Picha hii inaelezea mazingira machafu ma ukosefu wa usafi.

Hili ni tanki kubwa jeusi la maji, lenye chapa ya VECTUS.Kuna bomba la kijani linaloenda kando ya tanki, na ndoo ndogo ya jano iliyopo chini yake. Picha hii inaonyesha mfumo wa kuhifadhi maji, labda kwa matumizi ya nyumbani au biashara ndogo.

Hapa kuna rundo kubwa la takataka na uchafu uliotawanyika ardhini, zikiwa na nguo, plastiki na vitu vingine vya kila aina. Zaidi nyuma kuna majengo mawili, moja la buluu na jingine lina rangi ya njano na nyeusi. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na ya kutatanisha.

Hapa kuna rundo la mabomba ya PVC yenye rangi nyeupe. Mabomba haya yana ukubwa tofauti kutoka madogo hadi makubwa na yamepangwa kwa namna isiyo rasmi kwenye sakafu ya zege. Mabomba haya hutumika sanasana katika mifumo ya mabomba, mifereji ya maji na miradi ya ujenzi.

Hii ni pump ya maji ya zamani iliyotengenezwa Kwa chuma na inaonekana kuwa na kitu kidogo , ikionyesha imetumika Kwa muda mrefu. Imeunganishwa kwenye bomba na inapiniwa kutumia kukamua maji. Ipo nje na nyuma yake Kuna miti na eneo la kijani kibichi.

Hili ni rundo la mabomba makubwa ya chuma au plastiki yenye rangi ya kijivu, yametandazwa ardhini yenye udongo wa rangi ya kahawia. Mabomba haya yanaonekana kutumika kwa mradi wa ujenzi au miundo mbinu; labda ya maji au mawasiliano.

Picha inaonyesha mandhari ya paa za nyumba na majengo ya chini labda katika eneo la mjini au viungani mwa jiji nchini Kenya. Paa nyingi zimefunikwa na matangi makubwa meusi. Nyumba nyingi zimejengwa kwa matofali na kuna anga ya kijivu inayoonekana juu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Hapa kuna dimbwi la maji machafu na matope yaliyochanganyika na takataka, hasa mifuko ya plastiki iliyotupwa. Eneo lote linaonekana kuwa chafu na lenye uchafu, likiashiria shida ya takataka na ukosefu wa usafi wa mazingira.

Hili ni lori la mizingo lenye rangi ya kijani kibichi likiwa limeegeshwa kando ya barabara likiwa limebeba mizigo na watu wawili wamekaa kando ya mizigo hiyo. Lori limeadikwa Simple Direct na nambari ya simu kwa nyuma kuna majengo ya mjini na ishara ya madhai ikionyesha ni eneo la mjini lenye shughuli nyingi.

Hili ni lori kubwa la buluu lililobadilishwa kuwa mashine ya kuchimba visima au kutundika miti mirefu likiwa limeegeshwa chini ya anga yenye mawingu meupe. Sehemu ya nyuma ya lori ina kifaa kikubwa cha manjano kinachonyoosha juu kikionyesha matumizi yake katika miradi ya ujenzi au uchimbaji.